Watu wanne wakiwa wamevalia mavazi ya michezo wanasaidiana, kando ya mto wenye miti iliyoizingira. Mwanamke ameketi ndani ya boti . Baadhi yao wamevalia shati zilizoandikwa Kenya. Wanajishughulisha na maandalizi ya michezo ya maji.

Hellen Wawira ameketi kwenye kiti chekundu. Amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi yenye nakshi anapumzika. Nyuma yake kuna vifaa vya kunyanyua uzani. Anatazama mbele kwa makini akiwa ametega sikio.

Mwanariadha Hasia Suruhu Mohammed, ameketi kwenye kiti akitabasamu. Miguu yake ya bandia na magongo yaliyo egemezwa kando yake yanadhibitisha ulemavu wake. Amevalia mavazi ya michezo akionyesha azimio na nguvu zake licha ya changamoto anazo kabiliana nazo.

Samson Ojuka mwanariadha wa kutoka Kenya, anaonekana akichukua hatua uwanjani. Amevaa shati nyeusi, kaptula fupi na viatu vya kijani. Sehemu za kukaa za watazamaji zimejengwa nyuma yake. Maelezo ya binafsi yamejumuishwa.

Muogeleaji anaonekana akiwa majini akiishika kingo ya bwawa. Ameziba kichwa chake kwa kofia nyeupe na anaonekana kuchoka baada ya jitihada. Rangi nyekundu za kamba za kugawia njia zimeonekana kwenye dimbwi. Bendera za matangazo ziko nyuma.

Kikundi cha wanawake saba wenye ulemavu wanatabasamu kwa furaha, wote wamevalia shati nyekundu zenye neno Kenya kifuani. Wameketi kwenye viti vyao vya magurudumu wameungana wakiwa wamekaa katika umbo la nusu duara, wanatazama camera .

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye paa jekundu limeketi kati ya nyasi za kijani kibichi. Madirisha mengi yenye fremu za kijani yamepangwa pande zote na milango inaonekana . Anga la bluu lenye mawingu machache limefunikwa.

Eneo la mtandaoni limejaa tarakilishi zikiwa zimepangwa. Kila meza ina kibodi na kipanya. Skrini moja imewashwa. Viti vyeupe vya plastiki vimetayarishwa pia hali hii inadhihirisha duka la huduma au kituo cha mafunzo.

Jumba la kisasa la orofa mbili limejengwa vyema likiwa na nguzo ndefu ya bendera mbele yake. Barabara ya vigae inafika kwenye jengo ikiwa imepakana na maua yaliyopunguzwa vizuri. Paa nyekundu na samawati linakamilisha muundo wa kuvutia.

Asiya Sururu anafanya mazoezi ya kuendesha mtumbwi katika mto Oise. Akiwa ndani anatabasamu na kuashiria. Amevalia mavazi meusi ya michezo na miwani ya jua akionyesha furaha na utayari wa mchezo.

Thamani za darasani viti vilivyo na pahali pa kuwekelea mikono zimewekwa kwenye sakafu ya vigai. Vina muundo wa chuma cheusi na sehemu ya kuhifadhi chini ya viti. Ziko tayari kwa ajili ya masomo.

Vibweta vingi vya karatasi vimewekwa kwenye mfuko. Manila hizo zina rangi tofauti kama vile nyeupe, manjano, samawati na waridi. Vimetumiwa kwa kazi ya sanaa hasa shuleni.

Nguzo ndefu nyeupe imesimama wima ikiifikia angani. Chini yake miti yenye majani mabichi yamejaa. Mawingu meupe yametawanyika kwenye anga ya bluu yakionyesha hali ya hewa safi na yenye jua.